Hii ni mimea midogo pengine mboga vikiwa katika mfumo wima unaofanana na haidroponi. Mfumo huu ni mweupe na una matundu ambapo mimea imepandwa huku mizizi ikiwa imezungukwa na midia inayofanana na shanga ndogo la udongo au kokoto. Kunaonekana pia kuwa na mabomba au mifumo ya kumwagilia mimea kuto mfumo zinaonekana kuwa za madoa ya kijani bluu ambapo yanaweza kuwa mabaki ya maji au suluhisho.

Hii ni mimea midogo ya majani, inayokua ndani ya chombo cha plastiki kwenye mfumo wa kilimo wima. Mimea hii imepandwa kwenye midomo ya plastiki iliyo na kifaa cha kushikilia mchanga wa haidroponiki, au nyanzo kama sufuria ya sinthetiki. Ikionyesha kuwa ni mfumo wa kilimo usiotumia udongo.

Hii ni mimea ya lettuce yenye majani mabichi na yenye vimelewa ikikua katika vyombo vyeusi vikubwa. labda kwa kutumia mfumo wa hydrophonics au aquaphonics . Kila chombo kimejaa mimea kadhaa ya lettuce iliyopandwa kwa sakafu na inaonekana kuwa na maji au suluhisho la virutubisho ndani yake. Mpangilio huu unatoa hisia ya kilimo cha kisasa na chenye ufanisi wa mazao ya bustani.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Mfumo huo unajumuisha kontena la tini lenye rangi ya buluu na kifuniko cha juu chenye rangi ya njano ambacho kina matundu yaliyopangwa kwa ajili ya mimea. Bomba dogo la plastiki linaonekana likiunganishwa kwenye kontena likielekea kwenye kifaa cheusi kinachoweza kuwa pampu ya hewa au maji ambacho husaidia kusambaza virutubisho kwa mimea.

Huu ni mmea mchanga unaokua katika mfumo wa kilimo cha kisasa usiotumia udongo unaojulikana kama hyroponics . Mmea huo umepandwa ndani ya kikombe kidogo cha plastiki ambacho kimewekwa kwenye bomba jeupe lenye njia ya maji na virutubishi. Mandhari inaonyesha mazingira ya ndani, huenda ni chumba cha green house . Mfumo huu hutumika kuongeza uzalishaji kwa ufanisi mkubwa wa rasilimali kama maji na nafasi.

Huu ni mfumo wa kilimo cha haidoropiniki ambapo mimea midogo ya kijani inayoonenaka kama lettuce inakua bila udongo. Mimea hiyo imepandwa kwenye mabomba meupe na mizizi yake imezamishwa kwenye maji yenye virutubisho yanayoonekana kuwa na rangi nyekundu au kahawia. Kila mmea una nafasi yake na maji yanaonekana yakitembea ikionyesha mfumo wa mzunguko wa virutubisho. Picha inatoa hisia ya kilimo cha kisasa ya uendelevu.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponics au hyperponics ambapo mimea inakuwa bila udongo, tuna weza kuona mizizi ya mimea ikishuka kwenye chombo cheupe chenye maji na virutubisho. Majani makubwa ya kijani kibichi ya mimea yanaonekana juu na kuzunguka mfumo huo, hii ni njia mbadala ya kilimo inayo tumika kupunguza utumizi wa ardhi na maji.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponics ndani ya kivuli . Mimea inayoonekana kuwa majani mabichi kama vile spinach au mboga nyingine inakuwa katika mabomba ya PVC yaliyopangwa kwa safu. Mabomba haya yanaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa maji unaoleta virutubisho kwa mimea. Juu ya eneo lote la kilimo kuna wavu wa kivuli unaoashiria mimea inahitaji ulinzi dhidi ya jua kali au wadudu.

Hili ni shamba la kisasa linalotumia hydroponics kwa kilimo cha mboga. Mimea imepandwa kwenye mabomba maalum ya plastiki yaliyo na mashimo na kupangwa kwa safu kadhaa ili kuongeza matumizi ya nafasi. Mfumo huu hutumia maji yaliyochanganywa na virutubisho badala ya udongo na unafanyika ndani ya greenhouse . Hii huwezesha uzalishaji wa chakula kwa haraka, safi na ya kuaminika mwaka mzima.

Huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki hasa mbinu ya aeroponics ambapo mizizi ya mimea inaning'inia hewani na kunyunyiziwa virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji. Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo usiotumia mchanga, unaosiadia ukuaji wa haraka wa mimea na matumizi bora ya maji na ya virutubisho.

Hili ni jumba kubwa linalojulikana kama vile chafu, kuna mimea ambayo inaonekana ikiwa ya kijani kibichi, na kamba zilizo fungwa ili kusimamisha mimea ile. Kuna mtu anayeonekana akiwa amevalia nguo nyeusi. Pia, kuna chuma ambayo imeshikilia chandarua upande wa juu ili kuzuia mwangaza wa jua.

Hawa ni wanaume wawili ndani ya chafu au greenhouse wakiangalia mimea inayouzwa humu. Mmoja wao amevaa shati la kijani na jeans, mwengine amevaa shati la kijivu na jeans. Mimea hio inaonekana kuwa pilipili au mboga nyingine zinazofanana na imepandwa kwa mfumo wa kisasa wa kilimo kama vile hydroponics huku kamba zikisaidia mimea kusimama wima. Sakafu ya chafu inaonekana kuwa na udongo mwekundu.

Hili inaonyesha shamba yenye mimea iliyopandwa kwa mistari mirefu. Mimea hio ina majani makubwa na inaonekana kuwa na afya nzuri, inaweza kuwa imetunzwa vizuri. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na umepangiliwa vizuri kwa ajili ya kilimo. Inawezekana mimea hii ni brokoli au mboga nyingine yenye majani makubwa, na shamba hili inaweza kuwa ni ya kilimo cha kibiashara au ya familia kubwa.

Hili ni jengo kubwa ambalo limejengwa labda kwa mbao na juu imegongengewa mabati. Kuna kuku wanaoonekana wakikula huku wengine wakiwa wamesimama tu. Chini yao kuna mayai . Hii inaonyesha ufugaji wa kuku au ukulima.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili linaonekana kuwa limepandwa mananasi ambao yako tayari kuvunwa. Nyuma kuna milima inayoonekana na pia kuna baadhi ya miti ya kijani kibichi. Huu ni kuonyesha ukulima unaonendelea. Pia, mawingu ni meupe.

Hili linaonekana kuwa shamba ambalo limepandwa mananasi. Mananasi haya yanaonekana kuwa yako tayari kuvunwa. Pia, upande mwingine kuna miti inayoonekana kwenye laini. Miti hiyo inaonekana kuwa ya kijani kibichi. Mazingira yanaonyesha mwangaza wa jua na kuashiria kwamba ni mchana.

Hawa ni ng'ombe wa maziwa wakiwa kwenye banda la kisasa la kukamulia maziwa. Wamepangwa kwa mistari wakiwa ndani ya vyuma, mahali vinavyowazuia kusongea ili kurahihisha shughuli za kukamua. Mazingira ni safi na inaonyesha kuwa ni shamba la kisasa linalotumia teknolojia katika uzalishaji wa maziwa kwa kiwango kikubwa.

Hili ni shamba la kisasa la jordgubbar au strawberries linalotumia mfumo wa kilimo cha wima au haidroponiki ndani ya chafu. Strawberries zimepandwa kwenye safu za juu zilizoning'inia zikionyesha matunda yaliyoiva na yasioiva. Mfumo wa umwagiliaji na taa unaweza kuonekana juu, picha inatoa hisia ya kilimo cha kisasa na chenye ufanisi wa mazao ya bustani.

Hapa ni ndani ya chafu kubwa, ambapo mimea ya stroberi zimelimwa kwa safu ndefu na zilizopangwa vizuri. Mimea hiyo ina majani mabichi na matunda ya stroberi na yaliyoiva na yasiyoiva yanaonekana. Dari ya chafu imetengenezwa kwa plastiki inayo ruhusu mwanga kupita na taa chache za kuning'inia zinazoonekana juu. Njia nyeusi zimetandikwa chini ya safu za mimea, labda kusaidia au kudhibiti magugu na kuhifadhi unyevu.

Hawa ni kuku wengi wa kisasa walioko ndani ya kifuga cha banda. Banda lina vifaa vya kulishia na kunyweshea

Hii ni shughuli ya kufungasha nyanya kwenye kiwanda. Nyanya zimepangwa kwenye sinia za plastiki za kijani, na zinaenda kwenye mashine ya kusafirisha. Wafanyikazi waliovaa glavu wanahusika katika kupanga, kuchunguza, au kufungasha nyanya hizo, kwa umakini kwa ajili ya usambazaji au kuuza. Hii ni sehemu ya mchakato ya maandalizi ya bidhaa za kilimo kabla ya kuingia sokoni.

Hii ni mimea ya kabichi iliyopandwa kwa mistari mirefu na iliyopangwa vizuri. Majani ya kabichi yana rangi ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa mazuri. Udongo unaonekana mweusi wa wenye unyevu, kuashiria hali nzuri ya ukuaji wa mimea. Kwa mbalikuna mimea mingine ya kijani kibichi inayoonekana vizuri

Hili ni shamba kubwa la kisasa la uyoga ndani ya jengo. Uyoga wa rangi ya kahawia ambao unaonekana kuwa umeiva umepangwa kwa wingi kwenye maktaba. Safu hizi za maktaba zimejengwa kwa chuma zikiashiria mfumo wa kilimo cha uyoga kilichopandwa na chenye uzalishaji mkubwa. Kuna mwanga mwingi unaotoka kwenye madirisha ukiangazia uyoga huo. Hii ni tadwira ya kilimo cha uyoga cha biashara.

Hiki ni kilimo cha mboga ndani ya greenhouse au nyumba ya kuoteshea mimea. Mimea imepangwa kwa mistari sawa katika udongo na paa la plastiki linafunga eneo lote kuzuia mabadiliko ya hali ya hewa. Hii ni njia ya kisasa ya kilimo inayosaidia kudhibiti unyevunyevu, joto na wadudu.

Hili ni kundi la nyumba za kitaalum zilizojengwa kwenye eneo la kilimo ikiwa na milima kwa nyuma. Majengo haya yamefunikwa kwa nyenzo nyeupe isiyo na wazi kabisa lakini inayoruhusu mwanga kupita kama vile plastiki maalum au neti. Hii inaashiria kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia kudhibiti mazingira ya ukuaji wa mimea. Ardhi iliyo mbele ya greenhouses imejaa mimea ya kijnai kibichi ikidokeza kuwa eneo hilo ni la kilimo.

Hawa ni wanawake wawili wakivuna majani ya chai katika shamba la kijani kibichi lililojaa miti ya mistuni pembezoni. Mmoja wao amevaa kikapu mgongoni kilichojaa majani ya chai waliochuma. Mazingira yanaonekana ya kijiji na shughuli hii inaonyesha kilimo cha chai kama chanzo cha ajira na kipato vijijini.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone unaojulikana kama vile drip irrigation . Kuna mimea ambayo imepandwa, ikiwa michanga. Inaonekana kuwa mimea hii ni mahindi. Paipu zimepita katika mahindi yale, ikiashiria kumwaga maji katika mizizi. Shamba linaonekana kuwa na unyevu.

Hii ni shamba kubwa lililolimwa ambapo mimea midogo imepandwa katika mistari mirefu iliyonyooka. Kati ya mistari ya memiea kuna kuna mifereji iliyojaa maji ikionyesha matumizi ya umwagiliaji wa mafiriko. Katika sehemu ya mbele kuna mabomba yaliyopinda yanayoingia kwenye maji ya kuonyesha mfumo wa maji au kuipeleka kwenye mfereji.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa kutumia vipulizia maji au sprinklers katika shamba kubwa lenye mimea iliyopangwa kwa mistari. Maji yanarushwa hewani na vipulizia hivyo ili kufika na kumwagilia miimea. Nyuma, kuna miti na bustani ingine inayoonekana kama inatumia mfumo huo huo. Hii inaashiria kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia ya umwagiliaji.

Huu ni mfumo. Mfumo huu unaojulikana kama vile dri irrigations .Kuna pipe ambazo zimekita katikati ya mimea. Pipe hizi ni za kupeleka maji. Kando ya mitaro kuna mimea ambayo imepandwa. Inaonekana kwamba mimea hii ni ya kijani kibichi. Hii ni njia njema ya kuhifadhi maji kwa nchi kame kwa ajili ya mimea.

Hili ni shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa mistari. Kuna mabomba meusi yaliyolazwa chini ya kila mstari wa mmea, yanayotumika kwa umwagiliaji wa matone, drip irrigation . Njia hii ya umwagiliaji hutoa maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mmea, kwa ufanisi mkubwa na kupunguza upotevu wa maji.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ukitoa maji kwenye mmea mdogo unaokua kwenye udongo. Kuna bomba jeusi kuu linalopita chini na bomba dogo la tawi lenye rangi nyekundu na kijani linaloelekea kwenye mmea, likionyesha jinsi maji yanavyotolewa moja kwa moja kwenye mzizi ya mmea. Hii ni njia bora ya kutumia maji kwa umwagiliaji.

Huu ni mfumo rahisi wa umwagiliaji wa matone unaotumia ndoo nyekundu kama chanzo cha maji. Ndoo hiyo imetundikwa juu ya udongo na bomba dogo jeusi inashuka chini na kuunganishwa na mistari miwili. Matone iliyoenea kando ya mimea midogo iliyopandwa kwenye safu. Nyuma ya shamba kuna uzio uliotengenezwa kwa fito za mianzi inaashiria matumizi ya teknolojia rahisi nchini Kenya

Hili ni shamba kubwa linalonyweshwa maji kwa kutumiaji mfumo wa unyunyiziaji wa kisasa. Sehemu moja ya shamba, ina mimea ya kijani kibichi na sehemu nyingine ile mimea ya rangi nyekundu au zambarau, labda aina tofauti za mboga kama zile letils. Kuna miti upande wa kushoto wa picha na anga lina mawingu meupe, mifumo kadhaa ya unyunyuziaji inaonekana ikirusha maji angani, ikionyesha umwagiliaji unayeendelea shambani.

Hili ni shamba lenye miche midogo iliyopangwa kwa mistari, huku mifumo ya umwangiliaji kwa matope, au drip irrigation ikiwa imewekwa. Mifumo hii, husaidia kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kwa usanifinisi mkubwa, bila kupoteza maji mengi. Mazingira yanaonekana kuwa safi, na hali ya hewa ni nzuri ikiwa ni sehemu ya maandilizi bora ya kilimo cha kisasa.

Hii ni bustani ya kisasa ya pilipilohoho ndani ya greenhouse . Mimea ya pilipilihoho imepandwa kwa mistari ikiwa na matunda mengi ya rangi ya manajano yaliyokomaa. Kuna mfumo wa unyunyizaji maji wa matone unaoonekana chini ya mimea ukionyesha kilimo kinachotumia maji kwa ufanisi. Njia ya udongo imewachwa katikati ya mistari ya mimea kuruhusu upatikanaji rahisi. Hii inaonekana kama mazingira ya kilimo inayodhibitiwa yanayolenya uzalishaji wa mazao bora.

Hii ni shamba lililolimwa likiwa na mistari miwili ya mimea midogo iliyopangwa kwa utaratibu. Udongo unaonekana kuwa mwekundu. Pia, kuna mfumo wa unyunyuziaji maji unaoonekana kama mirija myeusi ya plastiki imewekwa kando ya mimea hiyo ikionyesha matumizi ya kilimo cha kisasa au unyunyuziaji wa matone wa drip irrigation . Kando ya mistari hiyo, mimea mingine mikubwa zaidi inaonekana na pia kuna njia ya udongo inayopita katikati.

Hili ni shamba lenye mimea ya kijani iliyopandwa kwa mistari. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa maji unaoonekana ukipeleka maji moja kwa moja kwenye mzizi ya mimea ikisaidia kilimo katika maeneo yenye ukame au upungufu wa mvua. Sehemu ya mbele kuna jembe la mkono lililochomekwa ardhini. Mazingira yanaonyesha kilimo kinachotumia mbinu za kisasa za umwagiliaji kwa ufanisi.

Hili ni shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone, mifereji midogo ya plastiki imewekwa kwa mistari juu ya udongo mwekundu, ikielekea kwenye mimea michache iliyo pandwa. Mbali kuna matenki ya maji na majengo yakionyesha kua ni sehemu ya shamba linalo endeleshwa kwa teknologia ya kisasa ya kilimo cha umwagiliaji.

Hili ni shamba kubwa labda likiwa na mimea michanga. Katikati ya picha kuna mtu anayefanya kazi shambani labda akipanda au kutunza mimea. Juu kidogo ya mtu huyu, kuna miale ya maji, ikinyunyiziwa kwenye mimea ikionyesha kuwa shamba hili lina mfumo wa umwagiliaji au linafanyiwa umwagiliaji kwa mkono. Mandhari ya nyuma inaonyesha mlima au vilima vidogo na miti mingi ikionyesha mazingira ya mashamba.

Huu ni mfereji wa kupitisha maji. Kuna baadhi ya maji inayoonekana ikitoka kwenye mfereji huo, kisha ikimwagika kwenye mitaro ambayo imechimbwa katikati ya mimea. Hii ni njia sahihi ya unyunyiziaji wa mimea, katika nchi za kiangazi. Mimea imeonekana kua imenawiri vizuri, na yenye rangi ya kijani.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo tone la maji linadondoka kutoka kwenye kipande cha bomba. Bomba hilo lina rangi ya kijivu au nyeusi na kuna kiunganishi chekundu ambacho kinaonekana kudhibiti mtiririko wa maji. Maji yanaondoka kuelekea chini kwenye udongo kavu, uliofunikwa na majani makavu na vitu vingine vya kibagoni, ikionyesha matumizi bora ya maji katika kilimo au bustani.

Hili ni shamba ambalo limepandwa baadhi ya vyakula kuna mifereji inayopitisha maji na hii inaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone au drip irrigation pia mimea imepandwa kwenye mstari na kando kuna mitaro iliyo pangwa kwa ulaini.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani ambapo mimea michanga imepandwa kwenye mistari. Mabomba meusi yaliyo na viungio ya kijani yamelala ardhini karibu na mimea yakionyesha kuwa maji yanaletwa moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na kuna ishara za mimea mingine kwa mbali ikidokeza mazingira ya kilimo.

Hili ni shamba linalomwangiliwa kutumia mfumo wa umwangiliaji, kwa njia ya vipembezi, au springler irrigation system . Mfumo huu usaidia kusambaza maji kwa mimea kwa njia inayofanana na mvua, na ni mzuri, kwa kuongeza uzalishaji hasa katika eneo lenye upungufu wa mvua, au udongo unaohitaji unyevu wa kutosha.

Hili ni shamba lenye mimea ya vitunguu ikiwa imepandwa kwa mstari na mfumo wa umwagiliaji wa matope yaani drip irrigation ukiwa umefungwa ardhini .Mfumo huhusu maji kumwagiliwa maji moja Kwa moja kwenye mzizi wa mimea kwa njia ya matope kadogo. Jambo linalosaidia kuokoa maji na ufanisi wa ukuaji wa mazao.

Huu ni mfumo wa kunyunyizia mimea ambao unaitawa drip irrigation . Mfumo huu una bomba moja kubwa na mengine madogo madogo ambayo hunyunyiza maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mimea. Mfumo huu ni bora mahali ambapo kuna kiangazi au shamba ambalo lina maji kwa kiasi kidogo.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone au drip irrigation . Maji hutoka kwenye bomba dogo kwa matone moja kwa moja kwenye mzizi ya mimea. Mfumo huu huokoa maji, hupunguza magonjwa ya majani na hufaa sana kwa maeneo yenye uhaba wa maji.